Barabarani fela aina ya skania iliyoandikwa HVS ya rangi ya chungwa imebeba magari kando yake, kuna nyasi na miti 𝑘wa umbali.